Vyakula aina tofauti vilivyopakiliwa kwenye vyombo vya kuchukua ishara kuwa ni mfanyabiashara anapelekea mteja wake. Kunazo samosa, kuna bhajia, kuna samaki wa kuchoma, kuna chapati na pia kuna mahamri.

Hapa ni kwenye mbuga ya wanyama ambapo wanyama pori aina ya twiga wawili wanaonekana kama vile wakisubiria chakula ndio waeze kulishwa. Kwenye mbuga hili kuna pia miti, yenye rangi ya kijani na pia barabara imetengenezwa kwa watu kuweza kupitia wanapokuja kuwatazama wanyama hawa.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe waliowekwa tege kwa maskio wanaonekana wakikula chakula cha aina yenye sio kavu, ng'ombe hawa sanasana hutumika kupea mkulima maziwa ambayo wanauza na kupata fedha zao.

Wali uliopikwa na kutiwa rangi na ukapakuliwa na rojo na kuku na kando yake ikaekwa na yai moja na pia kando kwa sahani upande mwingine kunayo kachumbari. Chakula hiki kinajulikana kama almaarufu biriani.

Mahali pa kuhifadhia nyasi kavu inayotumika kulisha mifugo kama vile ng'ombe ama farasi inaonekana kuwekwa ikiwa imepangwa kuna nyasi ya kitambo iliyokauka zaidi na nyingine bado inaonekana kuwa na rangi ya manjano.

Hivi ni vitafunio aina ya samosa na maru bajia. Sanasana huliwa wakati wa adhuhuri, hukuliwa na chai ama kuwekwa na sosi yake ya ukwaju. Pia vyakula hivi vinaweza kuliwa kama kiamsha kinywa asubuhi na chai.

Hapa ni kwa muuzaji wa vyakula vya barabarani anaonekana kuuza vitafunio vya jioni kama katlesi, samosa, bajia, viazi karai, kaimati, muuzaji akiwa anafunga mfuko kumpea mnunuzi aliyenunua vitafunio vyake.

Chakula cha almaarufu pilau inayopikwa kwa kutumia wali, nyama na pia viazi kimepakuliwa kwenye sahani nyeupe ambayo pia kwa kando kuna pilipili ya kukaanga na kachumbari.

Hapa ni hotelini mahali pa kuchomea chakula kama mabeki, kuku, mishikaki na mkate wa nazi. Inaonekana vinaendelea bado kupikwa kuweza kupakuliwa kwa hali ya giza.

Kwenye maonyesho ya chakula, wachuuzi mbalimbali wanaonekana kupika vyakula vyao na kuviweka ndio watu waweze kuviona. Kuna vibanzi, mshikaki, mihogo, kaimati, katlesi na pia kuna mkate wa nan. Wanunuzi wako tayari kununua, wanaonekana wakimpa mchuuzi moja pesa ndio waweze kufungiwa oda yao.

Meza iliyoandaliwa na chakula kuweza kuweka kwenye sahani kuna samaki wa ambaye amechoma na wali, kando yake kuna mboga ya kienyeji kumeweka na sosi ya kumla samaki pamoja na limau.

Beseni ya rangi ya kijani iliyo na nazi tatu zilizopasuliwa, nusu moja imeshakunywa. Chicha zake zikiwa hapo kando na nusu nyingine bado inaendelea kukunwa kutumia kifa cha mbuzi ndio aweze kupata mchuzi wa nazi na chicha za kuweza kupikia vyakula tofauti.

Hapa ni kwa muuzaji wa barabarani, chakula anachokiuza ni muhogo, muhogo umeeza kuwekwa na pilipili ambayo inajulikana kama masala na pia kuweka limau unafinya wakati unakula kitafunio hiki.

Hapa ni kwa muuzaji wa madafu, ambalo ni aina ya tunda lililo na maji, yaliyo ya muhimu sana kwa mwili. Yanayorejesha madini, na pia kuweza kusafisha sumu zilizo katika damu. Mwenye kula dafu hili, anatoa nyama za ndani ambazo zinaonja kama maziwa maziwa.

Hapa ni kwenye kiwanda cha kuchakata maziwa muhudumu aliyevaa koti nyeupe anaonekana kuyaweka yale maziwa mwenye mashini ndo yaweze kusafika alafu yaweze kutengenezwa kufikia wanaotumia.

Hapa ni hotelini. Mhudumu wa kike anaonekana kubeba sinia kwa mkono wa kushoto iliyo na sahani tatu zilizopakuliwa chakula cha biriyani na pia sahani nyingine imepakuliwa mchuzi. Mkono wa kulia akiwa amebeba vibanzi na chakula aina ya burger akipelekea walioagiza.

Hapa ni kwenye hoteli kwa eneo la kupikia chakula almarufu kama shawarma. Mtengenezaji anaonekana kukata ile nyama kavu ikianguka kwenye sinia, tayari kuweza kufungia ile chakula wakati mtu anaagiza, kando yake kukiwa na salad yake na pia na sosi yake kuna nyuma inaonekana kwa eneo hilo.

Hapa ni shambani kwenye zizi la ng'ombe mkulima anaonekana kumpiga ng'ombe wake bawa kwenye ngozi ndio kuweza kuzuia magonjwa ya ngozi yaliyompata ng'ombe huyo ama kumuzuia yasiweza kupatwa na maradhi yoyote yanayowakumba ng'ombe.

Sokoni mahali pa kuuza viungo na matunda, kunaonekana ndoo zilizowekwa viungo hivi kama vile mdalasini, dawa ya pilao, mwanjano, pilipili manga. Kuna pia matunda aina ya tikiti maji na maembe.

Sahani iliyopakuliwa chakula ambacho sana sana kinapakuliwa wakati wa asubuhi kama kiamsha kinywa, kina chai, kuna mahamri na viazi na pia mbaazi za nazi ambazo zimetiwa kwenye kibakuli kwa kando.

Ngombe mbili zinaonekana kuingia kwenye dipo la ng'ombe, huku wakulima wakiweza kutazamia kuona mifugo wao kama wanakuja ndio waweze kuingia kwenye dipo hilo na wengine wakisubiria kuwasaindia wale ambao wanatoka.

Hapa ni jikoni mpishi anaonekana kuchambua ndizi mbichi ili kupikia labda mtoto ama kupika chakula aina ya matoke ambacho pia hueza kutiwa na nyama ili kuweza kutiwa ladha.

Hapa ni ufuoni mwa bahari. Kunaonekana wanunuzi wengi wa jinsia ya kike wakiangalia samaki ambao wanataka kuwanunua. Wachuuzi pia nao wametandika samaki hao kwa aina zake tofautitofauti.

Mahali pa muuzaji wa chakula cha mtaani kinachojulikana kama mhogo. Mnunuzi anaonekana kununua na kuanza kuila mihogo ile kutumia masala aliyoekewa pia kando yake ako na kinywaji cha juisi ya miwa.

Tray iliyobeba sahani tatu za vyakula tofauti, kuna samaki waliotiwa kwenye mchuzi wa nazi, wali mweupe na saladi ya vyakula vya baharini. Imebebwa na mhudumu katika eneo la hoteli, kama vile kupelekea mtu aliyeagiza vyakula hivi.

Meza yenye sahani zilizo na vyakula tofauti, kuna vibanzi, salad ya kabeji na carrot , kuna salad ya lettuce na vitunguu, kunayo pia nyama ya mishikaki mitatu iliyoinuliwa kwa karibu inaonekana.

Sokoni pa kuuza na kununua samaki, wenye kuuza wanaonekana kufunga aina moja ya samaki kupitia kwenye kifuko cha nailoni kumfungia mwenye kununua ambao mkono wake unaonekana. Kwenye kibaraza hichi kilichotandazwa wanyama hawa pia kuna kamba wanaouzwa.

Wanyama wawili wenye pembe ndefu wakiwa malishoni kwenye uwanja ulio na nyasi na kichaka kilicho na miti kwa kando. Muda ni wa jioni anga, zinaonekana kuwa na mawingu madogo madogo.

Sinia yenye wali uliotiwa rangi na rojo la nyama na viazi, vikaekwa na pilipili na pia salad kwa umaarufu chakula hiki kinajulikana kama biryani na pia kando yake kuna simu yenye mtandao wa whatsapp .

Soko ya kuuza vyakula vya baharini vilivyotiwa kwenye masanduku ya kuhifadhi baridi. Kuna kaa waliotiwa na barafu ndio wasiweze kuharibika haraka, pweza wako, kamba, kamba miti na pia wanunuzi wanaonekana wakinunua na wenye kuuza wakiwa wamekaa.

Sokoni pa kuuzia viungo vya kupikia kuna mdalasini, vitungu saumu, manjano, bizari, mabuyu, haibiskasi pia kuna nazi, muhogo na vyakula vingine vilivyotandazwa na mwenye kuuza akionekana kumtumia mnunuzi.

Hapa ni hotelini. Mhudumu wa kike anaonekana kubeba sinia ilio na sahani iliopakuliwa vyakula vya baharini vinavyoonekana kuwa vitamu sana; kamba, kaa waliopikwa na vibanzi kwa kando wakiwa wameekewa na saladi ya kabichi na pia tomato .

Kando ya bahari Kwenye mchanga mweupe. Kuna mmea wenye maua karibu na miti mingi .Dau limeegezwa linaonekana nguo zimeanikwa na neti za wavuvi.

Shamba lenye migomba mingi ya ndizi ilioning'inia inaonekana kukomaa kwa ishara kuwa ziko tayari kukatwa kwa kuuzwa ama kwa kukuliwa. Mwenye shamba ama mpita njia anaonekana kushika kiuno kwa kushangaa jinsi migomba hio ilivyoning'inia.

Mti ulio na tawi nyingi uliohifadhiwa kwa mizizi yake umeekewa mawe ili kuzuia maji kuisha haraka kwa mizizi. Kunaonekana na barabara zilizotengenezwa mahali kwa watu kuweza kupitia bila kukanyaga nyasi zilizopandwa kwa taasisi hii.

Mkulima wa jinsia ya kike ambaye yuko kwa shamba lililopanda ndizi. Anaonekana kushikilia mgomba wa ndizi lililokomaa, kama kwa ishara akionyesha ama akiwa anataka kuukata labda aweze kuenda kuuza.